Duka la nguo au vifaa vya mitindo, katikati kuna manikini aliyevaa kofia kubwa ya jua, miwani na gauni lenye maua. Pembeni kuna stendi ya mikufu na pia kuna kofia nyingine kadhaa zilizopangwa. Chini kuna mikoba miwili.

Duka la nguo. Kuna raki yenye nguo nyingi zilizoninginia ikiwa ni pamoja na mashati na suruali. Juu kuna mabango yenye maandishi moja wapo likisema one stop for the whole family . Ukuta wa nyuma una muundo wa kijiometri wenye rangi tofauti.

Duka kubwa la nguo labda la mitumba au duka la jumla. Safu ndefu za nguo zimetundikwa kwenye reke zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Kuna watu wachache wakitembea katikati ya reke hizo wakionekana wakichagua au kutafuta nguo. Inaonekana kama duka la rejareja lenye bidhaa nyingi.

Duka lililojaa bidhaa mbalimbali kuna nguo nyingi zilizoninginizwa kwenye rafu na kamba zikiwa na rangi na mitindo tofauti. Chini kuna viatu vingi vilivyopangwa kwenye vitreni na rafu nyingine. Mifuko ya wanawake pia imening'inizwa juu.

Sehemu ya ndani la duka la nguo. Labda ni sehemu ya nguo za wanaume. Upande wa kushoto kuna rafu iliyojaa mashati ya polo yenye rangi tofauti kama vile nyekundu, bluu, na nyeupe yamepangwa vizuri. Upande wa kulia kuna rafu nyingine iliyo na mashati mengine ya polo, suruali za jeans na koti la bluu. Zote zikionyesha bidhaa za polo.

Sehemu ya duka ya nguo ambapo kuna punguzo kubwa la bei hasa mashati ya mikono mifupi rangi ya buluu. Pembeni kuna meza zilizojaa nguo zilizopangwa kwa rangi tofauti kama kijani, nyeupe na kibichi.

Duka la nguo linaloitwa Maliks. Kuna manekeni waliovaa mavazi tofautitofati kama suruali na shati na viatu. Ina mwangaza mzuri na limepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja. Kuna vioo vinayoonyesha bidhaa zilizoekwa ndani na kuna rangi mbalimbali zinazovutia macho.

Duka la nguo labda la kiume lenye lebo Mannicks juu. Ndani yake kuna rafu na sehemu za kuonyeshea suti, mashati, na mavazi mengine. Nguo zimepangwa vizuri na kuna vibarazi vinavyoonyesha mitindo mbali mbali. Duka lina mwanga wa kutosha na linaonekana safi.

Duka la kisasa la nguo lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Rangi mbali mbali kama blue na zambarau zinajitokeza zikionyesha mitindo tofauti ya mavazi. Nguo zimetundikwa kwa utaratibu zikivutia wateja kuzitembelea.

Meza iliyojaa mashati ya miraba iliyokunjwa vizuri yakiwa tayari kuuzwa. Mashati yana rangi tofauti za bluu, kijani na zambarau yakionyesha mitindo mbalimbali. Inaonekana kama duka la nguo ambapo nguo hizo zimepangwa kwa uangalifu wa ajili ya wateja.

Manequinns kadhaa zikiwa zimevalia nguo zenye rangi na michoro tofauti. Zimepangwa kwa safu moja mbele ya ukuta na dirisha. Kila moja inaonyesha mtindo wa kipekee wa mavazi kuanzia magauni marefu hadi suruali zenye kupendeza.

Ndani ya gari hasa dashibodi, usukani na viti vya mbele kunaonekana kuwa gari linaloendeshwa upande wa kulia. Ndani ya gari kuna rangi nyepesi labda kijivu chepesi na kuna mapambo ya mbao kwenye sehemu ya katikati. Usukani kuna nembo ya Toyota.

Magari mawili, gari ya buluu na tuktuk nyekundu yakiwa yamesimama karibu na miti. Watu wachache wamesimama karibu na magari labda baada ya ajali au shida. Tukio hili linaonekana kutokea nje karibu na msitu au eneo la miti mingi.

Eneo la wazi labda shamba au bustani lenye miti mirefu na nyasi. Kuna magari kadhaa yamepakiwa likiwemo gari la kubebea mizigo la rangi ya kijivu mbele na gari jekundu nyuma kushoto, mtu mmoja ana onekana akitembea katikati ya picha, ina onekana kama sehemu ya kupumzika au eneo la tukio la nje.

Magari mawili yaliyokuwa yameegeshwa kando kando yenye milango wazi. Gari la kushoto lina nambari ya usajili KBR 740Q na la kulia lina nambari KCH 539P. Watu wawili wanaonekana wamesimama karibu na gari la kulia.

Basi ndogo jeupe kama matatu likiwa limeegeshwa mjini. Lina madirisha meupe na yanaonekana kuwa na stika za onyo nyuma. Mbingu ni buluu na kuna mawingu meupe na miti inaonekana nyuma. Ni mchana na basi hilo linaweza kuwa linasubiri abiria au limekamilisha safari.

Mtu anapokea funguo za gari kutoka kwa mtu mwengine. Inaonekana kama makabidhiano ya funguo labda ya ununuzi wa gari jipya, kwa kuwa kuna gari jekundu liko nyuma likiwa limefichwa kidogo. Mwanamke anayekabidhi funguo ana kucha zilizopakwa rangi nyekundu na amevaa suti yenye milia, huku anayepokea akionekana kuvalia suti nyeusi na shati jeupe.

Gari aina ya Toyota Prado lililokuwa limeegeshwa nje. Gari hili lina rangi ya kijivu au bluu nyeusi na lina namba ya usajili. Nyuma yake kuna geti la bluu na mimea, ikionyesha kuwa limeegeshwa kwenye eneo la makaazi.

Gari kubwa aina ya SUV limeegeshwa ndani ya jengo, labda chumba cha maonyesho cha magari na taa zinang'aa juu. Gari hilo lina paa refu na magurudumu yenye muundo wa kipekee likionyesha anasa na ukubwa.

Mambo ya ndani ya gari kutoka kiti cha nyuma kuelekea mbele. Inaonekana kuwa ni gari la abiria, pengine Toyota, kutokana nembo kwenye usukani. Dashibodi ni safi na ina redio au mfumo wa burudani katikati. Kiti cha abiria cha mbele kimeinama kidogo.

Ndani ya gari inayoonekana ni sehemu ya dereva. Kuna usukani wenye nebo ya subaru katikati. Kwenye dashibodi kuna redio au mfumo wa burudani unaoonyesha namba. Pia kuna speedometer na vipimo vingine vinavyoonekana nyuma ya usukani.

Magari matatu mapya yamepaki ndani ya chumba kinachoonekana kama sehemu ya maonyesho ya magari. Gari la mbele kabisa lina rangi ya kijivu likifuatwa na gari jekundu na la mwisho lina rangi nyeusi. Sakafu inaakisi mwanga na kuna madirisha makubwa yanayoingiza nuru.

Gari aina ya SUV inaonekana kama Toyota Landcruiser Prado, limeegeshwa nje. Rangi yake ni kama kijivu iliyokolea au bluu iliyokolea. Kuna namba ya usajili inayoonekana nyuma. Limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi.

Magari matatu ya kifahari yaliyopakiwa nje chini ya anga la bluu. Gari lilio mbele kabisa linaonekana kama Mercedes Benz G wagon nyeusi. Nyuma yake kuna gari lingine jeupe labda Jeep au gari lingine la aina hio. Magari yamepakiwa kwenye eneo pana lenye lami.

Gari la Subaru Outback, lenye rangi ya kijivu au blue iliyokolea, lkiwa limeegeshwa nje. Namba yake ya usajili ni KCO 052X. Nyuma ya gari kuna ua wa chuma na jengo la matofali.

Gari la kifahari la rangi ya fedha au blue hafifu, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma ya gari kuna miti mingi mirefu inayoashiria kuwa eneo hili lina weza kuwa msitu au bustani kubwa. Anga linaonekana kuwa safi na lenye mawingu kidogo, kuashiria hali ya hewa nzuri. Kuna gari jingine jeusi lililoegeshwa nyuma yake.

Mambo ya ndani ya gari inaonekana kama ni sehemu ya dereva na abiria wa mbele. Kiti cha dereva na abiria yanaonekana wazi pamoja na dashibodi. Mlango wa gari upo wazi upande wa dereva na unaweza kuona kidogo mazingira ya nje kupitia dirisha. Gari lina viti vya rangi ya bluu, nyeusi na muundo wa mambo ya ndani inaonekana kuwa wa kisasa.

Kura kubwa ya maegesho iliyojaa magari. Magari yamepangwa kwa safu na yanaonekana kuwa na rangi na miundo mbalimbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu au ukungu, kwani anga ni nyeupe na mwonekana hafifu wa mbali. Inawezekana hii ni kura ya maegesho ya kampuni ya kutengeneza magari, muuzaji wa magari au uwanja wa magari yaliyotumiwa.

Gari jeusi linalofanana na gari dogo la familia likiwa limeegeshwa nje. Nyuma ya gari kuna muundo wa kisasa wenye paa kubwa na nguzo za manjano zinazounaounga mkono. Unaashiria labda jengo la kisasa au kituo cha usafiri.

Gari ndogo jeube ambalo linaonekana kuwa limeegeshwa nje, lina milango minne na muundo wa kisasa pale kuna mwezekano wa kuona mimea au ukuta kuashiria kuwa gari hili liko kwenye eneo la wazi, ni gari la abiria ambalo linaonekana kuwa katika Hali nzuri.

Gari la kisasa, lina milango minne na linaonekana liko katika hali mzuri sana. Nambari yake ya usajili inaonyesha kuwa limesajiliwa Kenya. Rangi yake nyeupe inalingana vizuri na muundo wake maridadi na matairi yote yanaonekana yamewekwa vizuri. Magari kama haya yanajulikana kwa utumi wao wa mafuta.

Gari dogo jeupe likiwa limeegeshwa wazi kwenye sehemu yenye mchanga au kokoto. Gari hili linaonekana katika hali nzuri na bado jipya. Mbele yake kuna taa ndogo na nyuma yake kuna namba ya usajili kutoka kenya. Ni gari linalofaa kwa usafiri wa kila siku mjini.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa nje. Gari hili lina madirisha meusi na linaonekana liko katika hali nzuri. Nyuma yake kuna anga miti na labda uzio au jengo aina hii ya gari hutumika sana kwa usafiri wa abiria ikionyesha urahisi wa kutembea katika maeneo mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya gari hasa upande wa dereva. Dashibodi yenye viashiria vya kasi ,pembeni kuna skrini ya redio pia iko upande wa kushoto na sakafu ya gari inaonekana kuwa na vumbi au uchafu kidogo.

Gari la kifahari, zedani ya rangi ya fedha ikiwa imepaki nje. Tunaona sehemu ya nyuma ya gari hili likiwa safi na lenye muundo wa kisasa. Taa za nyuma zinangaa na zinaonekana ziko katika hali nzuri. Mwonekano wa gari unaashiria ubora wake na utunzaji mzuri.

Mwanaume na mwanamke wakiwa ndani ya duka la magari. Mwanaume aliyevaa suti anaonekana akieleza jambo fulani huku akionyesha kwa mkono. Mwanamke naye anatabasamu akisikiliza kwa makini. Gari linaonekana mbele yao. Mazingira yanaonyesha shughuli za mauzo au maelezo ya gari.

Mikono miwili inapishana funguo za gari juu ya meza. Inaonekana kama makabidhiano ya gari labda kuuza au kukodisha. Kwenye meza kuna karatasi na mfano mdogo wa gari. Picha inalenga zaidi mikono na kitendo cha kubadilishana funguo.

Gari kubwa linapaa la mizigo na tairi ya ziada imewekwa nyuma. Lina rangi nyeusi au bluu iliyokea limeegeshwa kando ya barabara na nyuma yake kuna miti inaonekana imara na tayari kwa safari.

Magari matatu yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Kuna miti mirefu nyuma. Kushoto kuna gari la rangi ya buluu lililokolea. Katikati ni gari la buluu lililokauka na kulia ni SUV nyeusi. Mtu mmoja amesimama kati ya gari la buluu lililokauka.

Trela maalumu ya kusafirisha magari, ikiwa na magari kadhaa yamepakiwa juu yake. Iko kwenye eneo la maegesho karibu na jengo la kibiashara. Inaoekana kua kubwa na imara kwa ajili ya kusafirisha magari, kwa umbali mrefu.

Gari jeupe limeegeshwa kwenye barabara au eneo lililotengenezwa, magurudumu yake yana spoti nyingi. Nyuma ya gari kuna majengo kadhaa na miti yenye majani mabichi ikionyesha mazingira ya mjini. Gari linaonekana kuwa safi na liko katika hali nzuri.

Gari jeupe limesimama kwenye barabara ya vumbi. Linaonekana kuwa safi na madirisha yake yametiwa giza. Nyuma ya gari kuna mandhari ya milima au vilima. Picha ina mwanga mzuri na rangi zake zinaonekana wazi.

Gari jeupe lenye kofia wazi limewekwa ndani ya chumba chenye mwanga mzuri labda chumba cha maonyesho au tukio. Watu wawili wamesimama karibu na gari, mwanamke amevalia shati nyeusi na suruali nyeusi akionekana kueleza kitu kwa mwanaume aliyevaa shati jeupe na jeans ya bluu.

Gari la zamani aina ya Ford capri likiwa na rangi ya manjano yenye mistari mieusi kwenye kofia ya injini. Linaonekana liko katika hali nzuri. Limeegeshwa nje kwenye eneo la nyasi. Namba ya usajiri wa gari hili unaonekana wazi. Gari hili lina milango miwili na lina muundo wa kimichezo ukionyesha ladha ya magari ya miaka ya nyuma.

Soko la wazi au eneo la biashara la njee, kuna vipanda kataa vilivyoezekwa kwa durupia vikionyesha bidhaa mbali mbali kama vile vitu vya mapongo au sanaa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea wakijishughulisha na biashara.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, kuna wanawake kadhaa wakiuza matunda na mboga mbalimbali kama vile nyanya na matikiti. Bidhaa zimetandazwa chini na wauzaji wamekaa karibu nazo wakisubiri wateja.

Mkusanyiko mkubwa wa bidhaa za mikono zenye rangi mbalimbali. Zimo vikapu vidogo vilivyopambwa kwa shanga na pia kuna bangili nyingi zilizotengenezwa kwa shanga na nyuzi. Rangi nyingi zinatofautiana kutoka buluu ,nyekundu, njano, zambarau na kijani, zikionyesha ubunifu na ustadi wa sanaa ya mikono.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto na kulia kuna vibanda vinavyouza mboga na matunda kama viazi, vitunguu na labda nyanya. Watu wachache wanaonekana ndani ya vibanda wakiendelea na biashara.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa limejaa milima ya mboga na matunda mbalimbali kama vile nyanya nyekundu ,pilipili hoho za kijani na vitunguu vyeupe. Nyuma kuna watu wanaonekana wakifanya biashara kuashiria mazingira halisi ya soko la wazi lenye bidhaa nyingi na uhai.

Mkusanyiko wa mboga mbichi na safi chini kuna figili za rangi ya waridi na zimekusanyika kwa wingi, chini yake kuna mboga za majani za kijani kibichi zikiwemo mchicha pamoja na kabichi inaonekana nikama zimetoka sokoni, rangi zao ni angavu na zinavutia macho.

Mifuko maridadi iliyotengenezwa kwa mikono yenye muundo wa kupendeza wa rangi asilia. Inaonekana imefumwa kwa ustadi na ina vishikio imara vya ngozi. Mifuko hii inafaa sana kwa matumizi ya kila siku au kama mapambo ikionyesha ufundi wa kipekee.

Soko la siku lenye mboga na matunda yaliyopangwa vizuri. Taa zinawaka zikionyesha bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, mboga za majani na pilipili. Watu wanawezakua wakijivinjari na kuchagua bidhaa wanazozihitaji katika mazingira haya yenye shughuli nyingi. Kila kitu kinaonekana kikiwa safi na vimepangwa vizuri.

Soko la wazi lenye shughuli nying, wanawake wanashughulika na bidhaa mbalimbali za shambani, kama vile mboga, na matunda, zikiwa zimetandikwa chini. Watu wakijikita katika shughuli zao za kila siku wakiuza na kununua.

Soko ndogo la matunda na ndizi. Kuna ndizi nyingi zimening'inia juu na chini yake kuna rundo la maembe na matunda mengine. Inaonekana ni mahali ambapo watu wanauza mazao yao labda kando ya barabara au katika eneo la wazi. Matunda yote yanaonekana safi na yametunzwa vizuri.

Soko la wazi au barabara. Ni watu wawili wazima, mmoja akiwa amevaa shati jekundu amesimama karibu na meza iliyojaa nguo au vitambaa. Mtu mwingine labda mwenzake amesimama nyuma ya meza hiyo akishughulikia bidhaa zilizopangwa. Kuna rundo la nguo za aina mbali mbali zikiuzwa.

Soko la ndani lenye shunguli nyingi limejaa bidhaa mbalimbali. Meza zina matunda na mboga mpya, mpya kama vile: ndizi, viazi na mazao mengine mengi yaliyopangwa kwa kiasi kikubwa. Pia kuna bidhaa zilizofungashwa na vitu vingine vya matumizi ya kila siku.

rundo la mboga na matunda yaliyopangwa vizuri sokoni kuna nyanya nyekundu pilipili hoho za njano na nyekundu vitunguu na mboga za kijani kibichi rangi mbalimbali zinaifanya ionekanane safi na ya kuvutia.

Jumba kubwa la ghorofa mbili lenye paa la rangi isiyokolea na kuta za rangi ya manjano iliyoifia. Limezungukwa na miti mirefu na lina nyasi kubwa mbele yake. Anga ni buluu na kuna mawingu machache ikionyesha siku yenye jua.

Jengo refu la ghorofa likiwa na madirisha mengi. Liko chini ya anga ya buluu lenye mawingu meupe yaliyotawanyinga. Jua linaonekana kuangaza kwa moja kwenye jengo likiweka mwangaza kali katikati yake na kusababisha sehemu zingine za jengo zionekane giza kidogo.

Majengo ya kisasa yenye rangi nyeupe yaliyopangiliwa mfululizo. Mbele ya majengo hayo kuna eneo lenye mimea mingi ya kijani kibichi, na mitiuzio mweusi wa chuma unajitenga kati ya majengo na mimea. Anga linaonekana wazi likiwa na rangi ya blue , iliyokolea.

Nyumba mpya iliyojenngwa, iliyozungukwa na ukuta wa matofali. Juu ya ukuta kuna tengi mbili za maji. Mbele ya nyumba kuna sehemu tupu ya ardhi, na upande wa kulia kuna vibanda vya kitamaduni vinavyoonekana.

Jengo la ghorofa tatu lisilomalizika likiwa na kuta za suruji na sehemu za nje zilizopakwa rangi nyekundu. Ghorofa za juu zina balconies . Chini ya jengo kuna rundo la mabati ya mabati yaliyopangwa. Upande wa kushoto wa picha kuna nguzo ndefu.

Nyumba ya kisasa iliyojengwa kwa matofali ikiwa na paa la bati ina madirisha yenye grili. Imezungukwa na bustani ndogo iliyopandwa vizuri na mimea iliyopokolewa na mbele yake kuna njia iliyowekwa changarawe. Nyuma kidogo kuna jengo jingine ndogo la mnara.

Jengo refu la kisasa, lina ghorofa nyingi, rangi nyepesi na madirisha makubwa ya vioo likionyesha muundo wa kisasa. Limezungukwa na miti mirefu pande zote mbili likiashiria kuwa liko katika eneo lenye mimea mingi.

Chumba kikubwa kipana na kisicho na fanicha ina muonekano wa kisasa, Kuna milango mikubwa ya vioo inayoelekea nje, ikiruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia. Sakafu imetengenezwa kwa mbao au nyanzo inayofanana na mbao. Na upande wa kulia kuna ukuta wenye nakshi za marumaru na rafu zilizojengwa.

Jengo kubwa la ughorofa linaonekana kuwa katika hatua za mwisho za ujenzi. Ina zaidi ya ghorofa tano na madirisha mengi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Sehemu ya chini ya jengo linaonyesha kuwa baadhi ya kazi bado zimeendelea.

Nyumba ya kisasa yenye gorofa moja ikiwa imejengwa kwa mtindo wa kuvutia. Ina paa la kijivu cheusi na kuta nyeupe au rangi isioiva. Madirisha yake ni makubwa yanaonyesha mwanga wa kutosha ndani. Barabara iliyojengwa vizuri inaelekea mlangoni na mazingira yamepangwa vizuri.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana kutoka chini kwenda juu. Lina madirisha mengi na balcony ndogo kila ghorofa likionyesha linaweza kuwa jengo ni la kazi au ofisi. Muundo wake ni wa kisasa na linatoa hisia ya urefu na nafasi nyingi za kuishi au kufanyia kazi linaonekana imara.

Mazingira ya mjini yenye majengo mengi marefu. Majengo ya gorofa baadhi yanaonekana kama makazi na mengine maduka. Waya za umeme au mawasiliano zimevuka angani, chini kuna barabara. Anga ni bluu na linaonekana wazi. Picha inaonyesha eneo la jiji lenye shughuli.

Jengo refu lenye madirisha mengi ya vioo, linaonekana kuwa la kisasa na limejengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia. Kuna mwangaza wa jua unaonekana kwenye madirisha na angani kuna mawingu meupe yanayopita. Muundo wake ni wa uvutia na unaonekana kuwa ni ofisi au sehemu ya biashara.

Jengo refu la kisasa limejengwa kwa mtindo wa kipekee. Lina ghorofa nyingi sana na madirisha makubwa yanayopangilio kubwa mzima yenye kuruhusu mwanga mwingi kuingia ndani. Kwa mbele kuna miti mirefu na michache inayoonekana kuongeza uzuri wa mazingira na kutoa kivuli.

Nyumba nzuri ya kifahari ina paa ya rangi kijani, kuta ya hudhurungi, mti wa matawi mengi. Kuta refu imezunguka ili kusababisha usalama wa mahali hapo. Kamba nyeusi imepita juu.

Majengo marefu mawili. mbele ya majengo hayo kuna uwanja mdongo wa michezo wa inipendea ni nyekundu na bluu. pamoja la mifafu ingine bya kuchezea. Pia kuna miti na nimea inawaleikala pombezoni. Ikionyesha mazingira ya anje yenye utulivu na majengo yakisasa.

Jengo kubwa la kibiashara lilo na maduka mbalimbali. Duka kubwa linaitwa Quickmart na linaonekana kuwa duka la kisasa la bidhaa za jumla. Kuna magari kadhaa yaliyokuwa mmeegeshwa mbele ya jengo hilo na barabara imeonekana kuwa na shughuli nyingi. Jengo lina ghorofa kadhaa na linaonekana kuwa katika eneo la mjini.

Sehemu ya duka kubwa la mboga au soko. Kuna rundo la matikiti maji yaliyokatwa na yasiyokatwa mbele na nyuma yake kuna rafu zilizojazwa na mboga nyingine. Taa zimening'inia kutoka dari iliyo na muundo wa chuma.

Duka kubwa la Carrefour usiku. Nembo ya Carrefour inaonekana wazi ikiwa na taa za bluu zilizong'aa na chini yake pameandikwa twenty four seven mega ikionyesha kuwa labda duka hili linafunguliwa masaa ishirini na nne au ni kubwa sana. Mbele ya duka kuna watu wachache wakitembea na magari yameegeshwa.

Jengo refu la ghorofa linaonekana kama jengo la biashara au taasisi. Juu ya jengo hilo kuna bango kubwa jekundu lenye neno Naivas, ambalo ni jina la duka kubwa maarufu nchini Kenya. Chini kidogo ya bango la Naivas, kuna bango jingine la blue lenye maandishi Summit Institute na 8th Floor , likionyesha kuwa taasisi hiyo inapatikana ghorofa ya nane. Miti na majani yanaonekana chini ya jengo yakipamba mazingira yake.

Rafu nyingi zilizojazwa na viatu vya aina mbalimbali, ikiwemo raba na viatu vya kawaida. Viatu hivi vimepangwa kwa utaratibu na vimewakilisha rangi na mitindo tofauti. Inaonekana ni duka la viatu au sehemu ya duka kubwa.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla, kuna bidhaa zilizopangwa kwenye rafu ndefu na minara ya bidhaa, mabango mengi ya promo special offer, new na best price ,yameninginia kutoka dari kuashiria kuwa kuna ofa na bidhaa mpya zinazopatikana.

Mlango wa kuingilia katika duka kubwa la carrefour . Juu kuna bango kubwa lenye maandishi welcome to carrefour . Ndani ya duka rafu zimejaa bidhaa na wateja wachache wanaonekana wakitembea. Inaonekana kama duka kubwa lenye bidhaa nyingi.

Rundo kubwa la karatasi za choo za chapa ya Hannan, zikuzwa dukani. Zimepangwa juu ya jukwaa lenye mistari myekundu na myeupe, na kuna ishara ya promo chini. Duka linaonekana kua kubwa likiwa na rafu zingine za bidhaa nyuma.

Duka kubwa, labda la jumla. Kuna rafu nyingi zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Karibu na mbele ya sehemu ya malipo, kuna eneo la matunda ambapo kuna machungwa mengi yaliyopangwa vizuri. Pia kuna matunda mengine nyuma ya machungwa, labda tufaha. Kuna mabango yanayoning'inia juu.

Duka kubwa likionyesha rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Chapa kama vile Shield your Family, ikidokeza kuwa hapa kuna bidhaa za usafi na afya. Mpangilio wa bidhaa unaonekana nadhifu na kuvutia wateja. Hali ya ndani ya duka ni safi na yenye mwanga, ikialika wanunuzi.

Duka kubwa la kisasa la Chandarana Foodplus . Sehemu ya mbele ya duka na ndani kuna bidhaa zimepangwa vizuri. Wateja wanaonekana wakitembea ndani wakichagua vitu. Mlango wa kioo unaonyesha eneo la kuingilia. Juu ya duka kuna ishara kubwa yenye jina la duka. Ni duka safi na lenye mpangilio mzuri.